Sokoni kuna matunda aina mbalimbali. Kuna matoke, naona kuna machungwa, maembe avocado ambayo ni parachichi, na pia kuna watu wanaouza na kununua bidhaa hizi.